Lango hili tunaona lango lilofungwa, kwa hili lango kuna karatasi limewekwa kwa hili lango na hili karatasi tunaona kuna maandiko zimeandikwa no exit for students warning no exit .

Watu wawili waliosimama hapa wanaonekana kua ni wakimbiaji wakiwa wamevalia na vile wamekaa. Mmoja wao ambaye amefunga macho kwa shati lake. Tunaona imeandikwa Kenya Alliance Kimani. Kando yake mwenye ameshikilia mkono wake ndo naona imeandikwa guide alliance.

Hapa tumepewa nyumba, kwa hili nyumba kuna dawati na kuna viti. Inaonekana kama darasa, mbali kidogo kando kando ya hili nyumba, tunaona kuna matarakilishi ambayo kila mahali kwa hili nyumba, kando kando.

Hapa inakaa kuwa ni darasa vile tulivyoonyeshwa, kuna ubao nyeupe yenye iko kwa ukuta, tena kwa ukuta kuna maandiko zilizo juu sana, kuna zenye ziko hapo katikati, januari, februari, mach. Kuna zingine kando hazijaonekana vizuri, kwa hili bao pia kuna maandiko.

Hapa tunaonyesha picha ya kitabu ambacho limefunguliwa page . Hapa kwa upande mwingine tunaona kuna mahali imeandikwa rules for skin care keep clean , tunaonyesha vile tunapaswa kuwa tunaitunza mwili yetu. Kwa upande mwingine tunaona mahali imeandikwa cleanliness chart imeonyesha vile picha za vitu mingi.

Ni darasa lina vitu mingi sana na dawati, kwa hizi viti na dawati kila kiti, meza ikona dawati yake. Tena kwa dawati moja iliyo karibu sana Kuna karatasi mingi zenye zimeekelewa juu mbele kidogo, kuna meza pia yenye ikona dawa yenye ikona kiti nyeupe.

Watu hao wakiwa ni watu wanariadha, wikimbiaji moja akiwa amevalia nguo imeandikwa Kenya Kimani kuna guide 67,kando yao kuna mwenye ameshikilia bendera ya kaunti yake.

Kitabu kwa hili kitabu kuna maandiko zimeandikwa juu . Imeandikwa (health, safety and manareder 2) kuna michoro zimechorwa kuna mtoto kijana ambaye ameshikilia uzi kwa mdomo kwa meno yake, msichana mwenye ameshika kitu karibu na sikio lake na wengine ambao wako...

Hapa tunaona watu wawili ambao wanaonekana kuwa wanakimbia. Anaonekana kuwa wakiwa wanashindana vile tunavyoona wakiwa wanakimbia. Chini yao kidogo kuna maandishi yameandikwa: Samuel Mushai ran with his guide , Jean Kipchumba, Nationality Kenya, Date of birth December 26, 1989, Sport Para-athletics .

Hapa tunaona watu ambao wamevaa nguo yenye inafanana, hizi nguo kwa mbele yao tunaona imechorwa ama iko na rangi la bendera la kenya, wengine wao wanaonekana ni walemavu, wengine wakiwa tu wazima.

Hapa tunaona vitu za watoto ya kuchezea. Kuna hizo kuna vitu mbili , kila moja ikiwa na vitu za kuchezea . Kando kidogo kuna nyumba na kando kidogo tunaona tena kuna miti refu . Tunaona tena kuna nyasi ,kuna vitu zenye zimelimwa

Hapa tumeonyeshwa mtu ambaye anakaa kuwa ni kama ameanguka kwa vumbi. Vile tunavyoona, kuna vumbi mingi yenye inatoka, tena tunaona kuwa huyu mtu anaweza kuwa kwa uwanja vile tunaona hapa ni uwanja. Kuna viti zilizo mbali sana, kwa upande mwingine tena kuna kitu imewekwa katikati ya hiki uwanja.

Kwa hili meza kuna tarakilishi iliyo kwa hili meza, kando yake kidogo tunaona kuna kiti iliyo kaa kando ya hii tarakilishi ,tunaona tena kuna kitu kama kitambaa iliyowekwa juu ya hili meza.

tunaonyesha dawati, kila dawati tunaona iko na kiti, dawati moja tunaona kuna kiti moja kimeanuka kando kidongo tunaona kitu kama mbao, tena kando kidogo tunaona kitu kama kabati,

Hapa tunaona nyumba refu sana, kando yake ya hii nyumba, nyuma yake ya hii nyumba tunaona pia kuna nyumba ingine ya ghorofa. Kwa hii nyumba refu tunaona katikati ya hii nyumba ni njia, kwa hii njia tunaona kando kando ya hii njia ni maua yenye imefyekwa vizuri.

Hapa kwa hizi nyumba inakaa kama nyumba za shule venye tunavyoona zimegawiwa ndogondogo milango ni mingi na dirisha. Kila nyumba ziko na dirisha zake mbili ya huku na maua zenye zimepandwa na zimekatwa vizuri.

Kuna mama ambaye amekaa juu. Ameekelea mguu yake upande ingine na ingine upande ingine. Amekaa ni kama ameshikilia mkono yake. Nyuma yake tunaona kua kuna vitu za kufanyia mazoezi

Mtu huyu mwenye amesimama amevalia suti anaonekana kuwa ni kama anaongea anaongelesha walio mbele yake anaongelesha televisheni. Nyuma yake kuna vitu zimeandikwa kwa hiyo kitambaa iliyo nyuma yake, Kenya Institute of Special Education pia kuna mchoro zimechorwa.

Hapa tunaona watu wanne, wawili wakiwa wamevalia nguo yao imeandikwa Kenya. Tena tunaona amesimama katikati ya maji vile tunaona hapa kando kando tunaona maji, tena kuna mashini ama jahazi ambao wamekalia juu, wanaonekana kuwa wanazungumza.

Inaonekan kuwa ni darasa, tunaona kuna meza zilizo mbele ya kila viti zilizo, tena nyuma kabisa kuna lango kubwa sana na dirisha kubwa san, mbele tena tunaona kuna mahali inakaa kama sanduku ya kuwekelea vitu .

Watu ambao wako hapa wamevalia wote nguo zenye zimefanana, nguo ya rangi nyekundu Kuna wamama Na Kuna wazee wamevalia pia kofia yenye imefanana, Kuna wenye wana...kila mmoja akiwa ameshikilia bendera ya Kenya Kwa mkono yake, Tena Kuna maandiko imeandikwa Timu Kenya.

Hili picha tunaona kuna wamama waliokaa kuna wengine ambao wamesimama kando yao mmoja wa mama ambaye amekaa ameshikilia bendera kubwa la kenya ikiwa wengine wakiwa kwa hizi viti wamekalia kuna bendera za kenya. Tena kando yao kidogo tunaona bendera la kenya au watu wakiwa wamevalia nguo ambayo imefanana yote nyekundu.

Ubao linaloonekana kwa picha hili tunaona ni ubao yenye iko na maandiko kuonekana hili ni darasani kwa hii nyumba. Kando yake mbali kidogo tunaona kuna ndoo na brashi.

Hii ni maali... Meza kando, kuna tarakilishi zimewekelewa kando na kuna viti zenye ziki kando pia . Tena tunaona kuna dirisha mbili zimeonekana zimefunguliwa , pasia zikiwa kando .

Hapa tumeonyeshwa karatasi zilizo juu ya meza. Tena kuna emoji iliyocheka kando. Inaonekana grade progress . Kuna mchoro zenye inaonekana mchoro za samaki upande moja upande ingine na kuna vitu hazijaonekana tu vizuri.

Mbao, mbao yenye iko kwa ukuta, mbao nyeupe, ambalo juu imeandikwa April, May, na kuna mchoro zenye zimechorwa. Kwa mbao hili imeandikwa Monday 24th February 2025. Question, how did Samuel respond when God called him.

Watu hawa watatu wamekaa walemavu wawili mmoja ako sawa aliye katikati ,ni wachezaji wako kwa uwanja tunaona viti zilizokando ,tena tunaona wameshikilia kuna kitu yenye wameshikilia kwa mkono yao ili wasaidie kutembea.